Kituo la utoaji wa chanjo katika kituo cha afya au ukumbi wa jamii. Muuguzi aliyevalia glovu, barakoa na sare ya kazi anampatia chanjo kijana aliyeketi kwenye kiti. Watu wengine wamevaa barakoa na wanasubiri mstari. Mmoja wao akiwa tayari amevua shati begani kujiandaa kuchanjwa.

Gari kubwa la huduma la afya ya jamii limeegeshwa barabarani likiwa limeandikwa huduma kwa afya bora pembeni. Gari hili lina ngazi la kuingilia na limepambwa kwa mpango ya rangi likiwa tayari kutoa huduma kama chanjo, uchunguzi wa magonjwa ya elimu ya afya kwa wananchi. Mazingira yanaonesha jitihada za kupeleka huduma za afya karibu na watu

Kliniki tembezi ya Beyond Zero imeegeshwa eneo la wazi, ikiwa na ngazi ya kuingia ndani . Wananchi wakiwemo wamama na watoto wamesimama na kuketi karibu wakisuburi huduma za afya. Mazingira yanaonyesha utoaji wa huduma za matibabu kwa jamii na vijijini.

Meno ya juu yanaonekana kuwa na nafasi wazi katikati kabla ya matibabu ya meno. Baada ya matibabu, nafasi hiyo imefungwa vizuri na meno yote yamepangika kwa usawa. Tabasamu limekuwa nadhifu na muonekano wa jumla wa meno umeboreshwa kwa kiwango cha juu.

Mdomo wa mtu unaonyesha tabasamu lenye meno meupe na pengo kubwa kati ya meno ya mbele. Tabasamu hilo linaonekana na hasili na linaonyesha hali ya furaha au kujiamini. Pengo hilo ni sifa ya kipekee inayopatikana kwa baadhi ya watu na huweza kuonekana kama alama ya uzuri katika tamaduni mbalimbali.

Vifaa vya daktari wa meno vikiwa kwenye uso mweupe, vifaa hivyo ni pamoja na maski, kioo cha meno, kifaa cha kupanguza na kusfisha meno kama vile explorer, scanner na twizer .

Mtu anasafisha meno kwa kutumia mswaki wa kienyeji ambao ni mswaki wa mti, maarufu katika jamii nyingi za kiafrika. Anaonekana akikuna meno kwa bidii huku akiwa ameyafungua. Njia hii ya usafi wa kinywa hutumika kama mbadala wa mswaki wa kisasa na inaaminika kua na faida za kiafya kwa meno na ufizi.

Maeneo ya makazi yamezingirwa na mafuriko. Watu wanatembea kwenye maji ya tope. Wengine wamepanda juu ya paa wakisubiri msaada huku kijana akiendesha mtumbwi kwenye maji yanayo funika nyumba ishara ya ardhi kubwa za mvua na hali ngumu kwa wakaazi.

Watu waliovaa mavazi ya usalama na barakoa wanapakiana kushusha msaada wa chakula kwenye boti kando kando ya mto. Mifuko ina nembo ya shirika la WFP , ikiashiria kuwa ni msaada wa chakula unaosambazwa kwa jamii zilizoathiriwa na majanga. Mazingira yanaonyesha juhudi za kutoa msaada wa kibinadamu kupitia njia ya usafiri wa maji.

Mtu akiwa ameshika roli moja ya karatasi ya chooni, kwenye mkono wake wa kushoto. Mandhari ya nyuma ya sakafu ambaye rangi kahawia. Karatasi hii hutumika kwa matumizi ya usafi binafsi hasaa bafuni au chooni.

Meza ya mabara inavifaa vya kisayansi kama darubini, mezani ya kupimia na karatasi ya majaribio. Vifaa hivi hutumika kwa shughuli ya uchunguzi wa afya na utafiti wa kisayansi. Kabati zipo chini ya meza kwa ajili ya kuhifadhi vifaa muhimu vya mabara. Mazingira ni safi na yamepangwa kwa mpangilio unaofaa kwa kazi ya mabara.

Gari kubwa la huduma ya afya limebandikwa maandishi Mobile Clinic likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Limeunganishwa na gari lingine la kuvuta mbele na lina nembo za wizara ya afya ya Kenya pamoja na mashirika ya washirika kama AMREF na Astrazeneca.

Sehemu ya ndani ya duka la dawa Phamacy au kemia iliyopangwa kwa safi na mpangilio mzuri katika zimejengwa na rafu zilizo na bidhaa mbalimbali za kiafya kama vile dawa.

Mfumo wa utaratibu wa hospitali inayotumika kukuingiza damu au bidhaa za damu mwilini mwa mgonjwa kupitia mishipa ya damu. Damu inaonekana ndani ya chupa ya mdomu ya plastiki na mrija ya sindana.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu kimewekwa juu ya meza ya mbao. Kifaa hiki kina mrija unaofunganisha sehemu ya kifundo cha mkono kwa kipimo kikuu. Kinatumika hospitalini au nyumbani kwa ajili ya kufuatilia afya ya moyo na mishipa ya damu.

Dirisha dogo la kuwasilisha sampuli linaonekana kwenye ukuta wa maabara, likiwa na treya ya chuma iliyo na karatasi. Ndani kuna viti vyeupe na vifaa vya maabara, huku mtu akiwa upande wa nje wa dirisha. Mazingira ni safi na ya kitaalamu.

Zana mbili za kusaidia kutembea zimeegeshwa ndani ya chumba chenye kuta za buluu na sakafu ya vigae. Mshikio moja ni wa magongo na mwingine ni kitembezi, vyote vikiwa vya chuma na vimeundwa kwa ajili ya watu wenye matatizo ya kutembea. Pembeni kuna kiti cha plastiki chenye miguu ya chuma.

Meza ya mbao iliyowekwa ndani ya ofisi ndogo ina vifaa vya kazi kama kompyuta ya mezani, kiibodi, router ya intaneti, simu mbili za mezani, remote na dafatri lenye jalada jekundu. Ukuta wa chumba ni wa rangi ya krimu na kuna dirisha dogo upande wa kushoto.

Tangazo linaeleza kuwa zimewasilia siku nne kabla ya kuadhinisha siku za afya ya akili duniani, tarehe kumi oktoba mwaka wa elfu mbili ishirini na nne. Ina hamasisa viongozi wa kazi kuunda mazingira ya uwazi na salama ya kuzungumzia maswala ya afya ya akili kazini.

Chupa na boksi la dawa la Vitamin A 500au kutoka kampuni ya Health Aid. Dawa inayokuwa na multi-med rahisi kumeza. Imepaswa kuchukuliwa mara moja kwa siku moja. Boksi inaonyesha kuwa ni a hundred capsules ndani. VItamin A ni muhimu kwa afya na macho.

Kisanduku cha dawa ya meno kinachoitwa Dentamol kimechorwa picha ya jino na maandishi inayotia maelezo ya matumizi. Dawa hii hutumika kwa ajili ya maumivu ya meno na matatizo ya fizi. Rangi kuu ya kifurishi ni rangi ya machungwa na zambarau, na maandishi yanatoa maelekezo ya matumizi salama ya dawa hii ya meno.

Fenbid Gel ni dawa ya kupaka yenye hutumika kupunguza maumivu na uvimbe unaotokana na maumivu ya mgongo, maumivu ya misuli, majeraha madogo ya michezo, mivutiko ya misuli na hali za baridi ya yabisi zisizo kali.

Mtoto wa kike mwenye nywele zilizopambwa kwa rangi, anapewa dawa ya matone mdomoni na mtu mzima. Tukio linaonekana kufanyika katika mazingira ya kijijini au jamii ya kawaida. Ikiashiria kampeni ya chanjo au utoaji wa dawa za kinga didhi ya magonjwa kama polio.

Mfanyakazi wa afya ameshika mkono wa mtoto mchanga na anapaka alama ya wino kwenye kidole kwa kutumia kalamu maalum. Hili ni tendo la kawaida linalofanyika baada ya mtoto kupokea chanjo au huduma nyingine ya afya, kwa sehemu ya kumkubuka au udhibitisho wa upokeaji wa huduma hiyo. Mazingira yanaonyesha kampeni ya afya ya jamii.

Msichana aliyevaa blauzi nyekundu amekunja sura kwa utulivu wakati mtu wa huduma ya afya akimpa chanjo mkononi. Mtoa huduma amevaa glovu mkononi na barakoa huku akishikilia sindano kwa uangalifu mkubwa. Mazingira yanaonyesha kuwa shughuli hii inafanyika katika eneo la wazi.

Mtoto anasafisha mikono kwenye kifaa cha kunawa mikono cha kijani kilichowekwa mahali pa wazi, huku akiwa amevaa barakoa. Karibu naye kuna watoto wengine pia, wakiwa na barakoa, wakisubiri zamu yao. Kifaa hicho kina sabuni na maji, na kimeundwa kwa njia ya kutumia unyagio ili kuzuia kuguzwa kwa mikono.

Mtoto ameketi kwenye paja la mzazi wake huku mtoa huduma wa afya akimpa chanjo ya matone mdomoni. Watu wengine wameketi wakiwa na watoto wakisubiri huduma sawa. Wengine wakiwa wamevaa barakoa. Tukio linaonyesha kampeni ya chanjo au utoaji wa huduma za afya ya jamii katika mazingira ya kijijini au eneo la uwazi.

Mwanariadha mmoja amelala chini kwenye wimbo wa riadha, akishikilia uso wake labda kwa maumivu au uchovu. Mtu mwingine anayeonekana kama mtaalumu wa matibabu akiwa amevalia stethiskopu anamshika mguu mwanariadha huyo akionyesha anaweza kuwa anatoa huduma ya kwanza au kumsaidia kunyoosha misuli.

Shamba lenye mimea ya vitunguu iliyopandwa kwa mistari katika udongo wenye unyevu kiasi. Mimea hiyo inaonekana katika hatua ya ukuaji na ni ya kijani kibichi, ikionyesha afya nzuri. Eneo lina, limezungukuwa na miti na vichaka vya asili upande wa nyuma na kuna kivuli iliyoonyesha jua ikiwa juu.

Maua ya njano yamechanua juu ya mimea ya kijani pembezoni mwa shamba lenye nyasi na mazao. Mbali, miti ya misitu ya kijani inaunda mpaka wa enewo la shambani. Anga ni ya safi na bluu ikiwa na mawingu machache meupe. Mazingira haya yanaonyesha uzuri wa asili na utulivu wa mashambani wakati wa mchana.

Mmea wenye majani membamba na marefu unaonekana ukiwa kando au ua wa mbao mashambani. Mandhari ya kijani na mwanga wa jua unaonyesha mazingira ya asili yaliyo tulivu na yenye rutuba.

Mti wa papai wenye matunda mingi ya kijani na mengine yakiiva umeota kwenye bustani yenye mimea mingi na mwanga wa jua. Majani yake mapana yanayoa kivuli na kuna miti mingi ya matunda pembeni.

Mimea ya kijani inaota kwa wingi kwenye ardhi yenye jua. Baadhi ikiwa ni ya dawa na nyingine ya kawaida. Ikionyesha mazingira ya shamba au bustani yenye rutuba.